Hiki ni chumba kilicho na madirisha ya kijani kibichi yanayo ruhusu mwanga wa asili kuingia kwa utulivu. Ndani ya chumba hiki kuna kompyuta kadhaa zilizopangwa ambazo zinaweza kuwa zikitumika kwa kazi au kujifunza. Viti vyake ni vyeupe na vya kisasa. Vinaongeza mvuto wa usafi na utulivu wa mazingira.